Mtu anashika noti la pesa za Kenya zenye dhamani ya elfu moja kwa mkono. Simu ya Nokia inaonyeshwa mezani karibu na fedha. Nyuma kuna vibandiko vya kijani vya matangazo.

Gari la Toyota Hilux la rangi ya kijivu limesimama kwenye nyasi za kijani karibu na miti mingi. Nyuma yake kunaonekana mtu mmoja aliyevaa jaketi ya manjano. Mazingira ni ya msituni wenye miti mirefu na anga la bluu lenye mawingu machache.

Gari jeupe la kisasa limesimama kwenye uwanda wenye nyasi. Milango minne inaonekana miwili kwa kila upande. Magurundumu yana mipako ya kisasa ya nyesusi na fedha. Miti mirefu ya kijani iko nyuma. Anga ni jeupe.

Skrini ya computer , ukurasa wa kuingia kopokopo wenye lugha yenye uzi. Upande wa kushoto kuna sehemu ya kandika barua pepe. Upande wa kulia kunaonekana mwanamke mwenye miwani na shati jeupe lenye michoro midogo ya samawati akiangaza simu yake.

Tangazo la bima ya piki piki kutoka Anziao Insurance Agency linaonyesha cheti cha PSV motorcycle chenye nambari D5496312. Bei za mwaka mmoja ni elfu nne, miaka sita ni elfu mbili mia tano.

Noti za fedha za shilingi elfu moja za Kenya zimepangwa pamoja katika mkusanyiko. Karatasi hizi za kijani na kahawia zina mchoro wa ndege na nambari mbalimbali. Na maandishi ya Kenya yaliyoandikwa wazi.

Magari mengi ya rangi nyeupe na mengine, yamesimama kwa safu katika uwanja wa vigae vya matofali. Majengo marefu ya ghorofa zinaonekana nyuma, miti ya kijani kando, na anga la blue lenye mawingu.

Gari jeupe la Suzuki lenye nambari ya mshuru KDH 990J limesimama barabarani ya udongo. Kuna miti miwili ya kijani nyuma yake na majengo machache yanaonekana kwa umbali. Anga la samawati yenye mawingu nyuma.

Gari mingi ya rangi mbalimbali imepangwa kwa mstari katika uwanja mkuu. Kuna magari mengi

Tangazo la bima ya afya lenye kichwa Afordable Medicine Insurance na logo Anzano Insurance Agency. Kuna picha za madaktari wawili. Mmoja mwenye stethoskopu na mwingine katika mazungumzo na mgonjwa. Maandishi yanaeleza huduma mbalimbali za bima pamoja na nambari za simu na anwani za mawasiliano.

Samaki waliokaangwa wametandazwa juu ya meza ya kijani . Wamepangwa kwa wingi wengi wakiwa wamechomeka na wengine wamevunjika. Kuna sahani yenye mafuta upande wa juu na mtu aliyevaa aproni ya bluu.

Gari la manjano liko katikati ya chumba chenye madirisha makubwa ya kioo. Kuna taa ya duara yenye mwanga wa machungwa juu yake. Mmea mkubwa wa kijani umewekwa juu ya gari. Sakafu ni nyeupe na nyeusi.

Mwanaume mweusi amevaa suti nyeusi na shati jeupe anafungua mlango wa gari jeusi, ana nywele fupi na msongamano na anaonekana katika mazingira ya ndani yenye miwanga myeupe. Kuna magari mengine nyuma yake na ukuta wa kioo.

Magari ya Mercedes benz mengi ya rangi ya kijivu, nyeusi na nyeupe yamepangwa chini ya kivuli cha jengo lenye bango Mercedes Centre LTD ndogo ya Mercedes iko juu ya bango hilo. Nyuma kunaonekana miti ya kijani na anga lenye mawingu.

Gari jeupe la kisasa limesimama ndani ya show room yenye dari ya kijivu na taa nyingi za umeme. Kuna sakafu ya vigae vyeupe na ukuta za kioo zenye miwani mikubwa. Juu kunaonekana ghorofa yenye redi za chuma.

Jengo la bluu lina madirisha mengi yenye grid za chuma. Sanduku nyekundu la Cocacola limewekwa chini. Mifuko ya kijani kibichi imetundikwa juu yenye maadnishi ya manjano. Upande wa kushoto vitu vingi vya rangi mbalimbali vimejaa ndani ya madirisha.

Duka la nguo za kitamaduni lina rafu nyingi zilizojaa vitambaa vya rangi mbalimbali; kijani, bluu, nyekundu, manjano na waridi. Katikati kuna mavazi yaliyoegemezwa kwenye mfano wa mwili wenye kofia za samawati.

Watu wawili wanasalimiana mikono mmoja amevaa suti ya bluu na mwingine ana shati jeupe. Mtu wa suti anashika funguo za gari mkononi mwake wa juu. Nyuma yao kunaonekana magari meupe yaliyosafishwa vizuri.

Ankara ya malipo kutoka mamlaka ya uchukuzi wa usalama wa kitaifa. Inaonyesha jina la mteja Dan Oyugi Ann, nambari ya usajili KCB 0291. Huduma za ukaguzi wa magari na ada ya urahisi.

Showroom ya magari ina miwanga ya juu na madirisha makubwa ya kioo. Magari ya BMW yasiyo na rangi moja yamesimama kwenye sakafu ya tiles nyeupe. Jengo lina dari ya juu, nguzo za chuma na mazingira ya kisasa.